Msururu wa vitabu katika hali ya mpangilio hutumika kwa ajili ya kusimamia au kurekodi nyenzo za elimu. Kimojawapo kikiwa na maandishi ya kuelimisha na muandishi aitwaye John Habwe.